Muuguzi akimpatia chanjo mtoto mdogo wakiwa wote wamevaa barakoa. Mtoto anaonekana akiwa na hofu kidogo huku muuguzi akifanya kazi kwa umakini. Nyuma yao kuna watu wengine wakiwa kwenye foleni wakisubiri huduma. Hii inawasilisha umuhimu wa chanjo katika jamii na juhudi za kuboresha afya ya umma.

Tukio la usambazaji wa viandarua vilivyotinbiwa. Kitanda chenye chandarua kipya cheupe kilichonyooshwa vizuri kikiwa kimezungukwa na kundi la watu. Watu hao wanasubiri au wanasubiri katika zoezi hili la afya ya umma.

Mtu akiwa katika mazingira ya ofisi au kliniki akichanganya kitu kwenye chombo. Meza ya kazi ya rangi ya shaba na vitu vingine kama vile chupa, karatasi zikiwa juu yake. Anaonekana kuwa katika mavazi ya kitaaluma akifanya kazi muhimu.

Mtu ambaye anapimwa joto la mwili ikiwa ni sehemu ya taratibu za afya. Mwanamke mmoja amevaa barakoa na anasimama mbele ya mfanyakazi wa afya aliyevalia mavazi ya kinga.

Mkono wa mgonjwa uliopimwa shinikizo la damu na kuwa na mshipa. Kifaa cha matibabu kiko karibu na mgonjwa na mazingira haya ni ya hospitalini au kliniki.

Hii ni kliniki yenye nebo, Beyond Zero Mobile Clinic. Ikitoa huduma za afya katika eneo la vijijini. Kundi kubwa la watu, wakiwemo wanawake na watoto, wamekusanyika karibu na gari wakisubiri kupata huduma za matibabu. Mazingira yanaonesha uwepo wa miti na udongo mwekundu.

Beyond zero mobile clinic ambayo ni kliniki inayotembea iliyozinduliwa kusaidia jamii. Watu kadhaa wakiwemo viongozi wanashuka katika ngazi ya kliniki. Hii inaashiria juhudi za kuboresha huduma za afya.

Tukio la furaha katika mazingira ya hospitalini au zahanatini. Mwanamke mmoja ameshika mtoto mchanga aliyefungwa vizuri huku mama wa mtoto akiwa kitandani karibu naye. Kundi la watu wakiwemo wanaume wawili wasiovalia suti na wanawake wengine wanazunguka kwa tabasamu.

Kliniki ya rununu ya beyond zero , inahudumia jamii, watu mbalimbali ikiwemo madaktari, na wazee, wamesimama mbele ya lori ya kliniki, huku watoto wakionekana upande wa kulia. Hii inalenga uhamasisho wa matendo ya kubadilisha maisha.

Wafanyakazi wa afya wanazungumza na mama na mtoto katika mazingira ya ndani. Wamevaa vesti ya samawati na wanaonekana kumsaidia mama. Katika sanduku lililo karibu nao, kuna vifaa vya matibabu.

Hawa ni watu waliovalia vizuri sana wakishiriki katika uzinduzi wa kliniki mpya ya simu, wakionyesha makabidhiano. Gari hili lina nembo ya Amref Health Africa na Astrozeneca zikionyesha ushirikiano katika huduma za afya.

Gari la kliniki ya simu likiwa na muonekano wa kisasa na picha za watu wakipatiwa huduma za afya. Gari lina alama ya msalaba mwekundu ikionyesha kuwa ni la huduma za matibabu.

Hii ni kinywa kilichowazi na meno yalioadhirika ikonyesha matatizo ya afya ya meno kama vile kubadilika rangi kuoza na kuchazo vibaya inaonyesha umuhimu wa utunzaji bora wa meno na usafishaji wa kinywa.

Kinywa chenye meno meupe na safi. Labda baada ya matibabu. Midomo inaonekana yenye afya na inayo ng'aa. Chini ya picha kuna ujumbe wa kihonei. Inaashiria huduma za afya ya meno nchini.

Kinywa cha mtu aliye na meno yaliyopotea hasa upande wa juu. Chini yake, kuna ujumbe usemao Missing Teeth na Beautiful smiles begin here pamoja na nembo ya Lake Dental Clinic .

Hiki ni kinywa kinacholinganisho wa meno kabla na baada ya matibabu ya kungarisha. Upande wa kushoto unaonyesha meno yasiyo safi au yenye rangi na upande wa kulia unaonyesha meno meupe na angavu yakiashiria maboresho ya afya ya meno au matibabu ya urembo. Picha inasisitiza umuhimu wa usafi na afya ya meno.

Daktari wa meno akishika mfano wa meno akiwa na glovu na barakoa anatoa maelezo kuhusu sehemu tofauti za meno na mizizi yake. Nyuma yake kuna vifaa vya meno ikionyesha mazingira ya kliniki ya meno. Hii inadhihirisha umuhimu wa elimu ya afya ya meno au kinywa.

Daktari wa meno anamchunguza mgonjwa wake. Amevalia koti jeupe la kitaalum na barako ya kijani kibichi, huku akitumia vifaa maalum vya meno. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha meno.

Kolagi iliyo na juhudi za kukabiliana na mafuriko nchini inaonyesha choo cha nje tanki kubwa la maji lililotumika kutoa maji safi na makazi ya muda yaliyojengwa kwa magunia ,pamoja na mbuzi ikionyesha athari za mafuriko nchini.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia fulana za kuokoa maisha zenye rangi nyekundu wakitembea kwenye maji yaliyotokana na mafuriko. Watu wengi wamebeba mizigo yao vichwani. Nyuma kuna mimea mingi ilionyesha mazingira ya nje yalioathiriwa na mafuriko.

Ajali ya barabarani, ikionyesha magari yaliyoharibika na umati wa watu wamekusanyika kuangalia. Kuna mabasi mawili yaliyohusika katika ajali na sehemu ya barabara inaonekana kuwa imeharibika. Watu wengi pamoja na wahudumu wa dharura wanajitahidi kusaidia hali hiyo. Inaonekana kuwa ya machafuko na huzuni mwingi.

Hili ni eneo lililojaa mafuriko ya maji yenye matope, ambapo watu kadhaa wamejikusanya. Baadhi wamesimama kwenye maji, huku wengine wakiwa wamepanda sehemu ya juu ua kwenye mjengo, wakitazama hali hio. Inaonekana kama hali ya dharura au uchanga.

Sehemu iliyojaa mafuriko ambapo watu wanajitahidi kuwaokoa wengine. Kuna watu wawili wakivaa mavazi ya dharura wakimsaidia mtoto. Maji yanaonekana kuwa ya rangi nya kahawia na yakipita kwenye maeneo ya makazi.

Wazima moto watatu wakiwa katika mavazi yao kamili. Wawili kati yao wamesimama wakiwa wamebeba vifaa. Mmoja anaonekana kutabasamu huku watatu akiwa ameinama chini labda akifanya kazi. Nyuma yao kuna gari la zima moto.

Eneo kubwa la ardhi iliyokatwa miti, ikiwa na mabaki ya miti na mashina makubwa yaliyobaki. Mitindo ya miti bado inaonekana kwa umbali, ikionyesha jinsi misitu ilikua mikubwa.

Shamba kubwa lenye majani mabichi yaliyopangwa vizuri. Jua linazama upande wa kulia likichora mawingu ya rangi ya machungwa na zambarau angani na kuunda mandhari tulivu na ya kuvutia.

Haya ni matunda na mboga mbali mbali, nafaka na vyakula vingine vyenye afya vikiwa vimepangwa vizuri juu ya meza. Kuna machungwa, zabibu, kiwi, brokoli, viazi vitamu na matunda mengine mengi. Inaonyesha umuhimu wa lishe bora na afya.

Haya ni mandhari mazuri ya milima yenye miti mingi na bonde lenye kijani kibichi katikati. Kuna barabara zilizopinda chini na angani kuna mawingu meupe makubwa sana.

Maabara ya kisasa nchini ikiwa na vifaa mbalimbali kama vile jokofu za kuhifadhi sampuli na meza za kazi. Inaonyesha mazingira safi iliyopangwa vizuri muhimu kwa utafiti na uchunguzi wa afya.

Kiti cha magurudumu kinachotumiwa na watu wenye uhamaji wa shida. Kina muundo wa chuma na chenye faraja, pamoja na magurudumu makubwa yanayoweza kuhamasishwa kwa urahisi sana.

Kifaa cha matibabu au kitanda maalum cha watoto wachanga kimewekwa kwenye chumba chenye ukuta ya rangi ya waridi. Hiki kina vitu vya kudhibiti na kitanda cha uzazi.

Kifaa kinachotumika kuchunguza masikio kikiwa na ncha zake kwenye chombo kidogo cha plastiki. Kifaa hichi kinaonekana kimetengenezwa kwa chuma na plastiki.

HIki ni kifaa cha kitamaduni cha rangi nyeupe kinachoonekana kutumika kwa uchunguzi wa macho kikiwa kimewekwa juu ya meza. Kuna nyaya nyeusi zilizotawanyika mbele ya kifaa hiki.

Kifaa cha uchunguzi wa kiafya kinatumika kufwatilia alama muhimu za mgonjwa kama vile shinikizo la damu, mdundo wa moyo na kiwango cha hewa safi katika damu.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu chenye onyesho la dijitali kinaonyesha vipimo vya 108 juu ya 69 na mipigo ya 78 kwa dakika. Ni cheupe na kina kifaa cha kuunganishwa kwenye mkono chenye rangi ya bluu iliyokunjwa nyuma yake.

Chumba cha uchunguzi wa macho, chenye kifaa kikubwa, cheupe cha kupimia macho. Kiti cheusi cha wagonjwa kiko mbele ya kifaa, na kando kuna mtu aliyeketi. Dirisha lenye pazia ya blue , linaonekana upande wa kulia.

Chumba cha meno chenye vifaa kamili. Kuna kiti cha wagonjwa, taa za meno na skrini ya kufwatilia. Daktari wa meno aliyevaa kofia ya kijani anaonekana akijiandaa kwa ajili ya matibabu. Dirisha linaonyesha manthari ya nje ya miti.

Kiti cha daktari wa meno cha kisasa kikiwa na taa za uchunguzi na skrini ya kufuatilia. Kuna vifaa mbalimbali vya meno vikiwa vimepangwa karibu na kiti, vikionyesha kuwa chumba kiko tayari kutumika.

Hiki ni kifaa cha matibabu kilichowekwa kwenye mkao wa kusimama. Kina skrini inayoonyesha ujumbe mbalimbali za afya kama vile moyo na shinikizo la damu. Pia kuna nyaya zilizounganishwa zikionyesha kuwa ni kifaa cha uchunguzi. Sakafu inaonekana kuwa safi na ya kisasa.

Kitembezi chenye muundo wa chuma na vipini vya mpira kimesimama kwenye sakafu ya vigae. Nyuma ya kitembezi kuna ukuta wa samawati na kiti cheusi, ikionyesha kuwa kipo ndani ya chumba.

Tunakumbushwa kuwa siku ya afya duniani inakaribia. Zimesalia siku nne tu hadi oktoba kumi mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne. Tujenge mazingira huru ya kuzungumza kuhusu afya ya akili. Tuongee kuihusu.

Mtu ambaye amechoka sana, amejilaza kichwa chake juu ya kompyuta mezani, inaashiria mfadhaiko, uchovu wa akili, au kazini, na inaweza kuwa ujumbe kuhusu umuhimu wa afya za akili.

Hii ni chupa ndogo ya chanjo ya BCG inayotumiwa kuzuia kifua kikuu ikiwa na lebo inayoonekana wazi. Chupa hii imewekwa kwenye kitamba cha buluu ikionyesha umuhimu wa chanjo katika afya ya umma na dawa za kisasa.

Kifurushi cha chupa cha chanjo ya polio ya mdomo, novel oral polyomelitis vaccine type II , iliyotengenezwa na BioPharma, inasema ina dozi hamsini na ni kwa matumizi ya mdomo pekee, isichomwe.

Dawa ya Paracetamol inatumika kwa ajili ya matibabu hasa kwa njia ya mishipa. Chupa inaonyesha kipimo. Dawa kama hii ni muhimu katika hospitali na vituo vya afya.

Mtoto mchanga ambaye amelala kwenye blanketi la waridi lenye mchoro ya kupendeza. Mikono ya mtu mzima, labda daktari au nesi inamshika mkono wa mtoto labda ikimpa matibabu.

Watoto wanne wameketi kwenye mkeka wakisoma kitabu kimoja wanaonekana wamejikita katika kile wanachosoma labda wakijifunza au wakicheza mchezo wa elimu inaonesha umuhimu wa elimu kwa watoto wadogo.

Mtoto mchanga amelala katika kitanda cha hospitali. Wanavifaa vya kimatibabu vinavyo unganishwa naye kama vile mirija na nyaya. Mazingira yanaonekana kuwa ya wodi ya watoto au chumba cha uangazi au maalum cha watoto.

Mwanafunzi wa uuguzi akiwa amevaa glavu akimpatia mtoto mchanga chanjo. Mchanga amelala kwenye kitanda chake akiwa amefunikwa na blanketi lenye miraba mekundu. Mwanamke mwingine huyu nyuma akishuhudia labda mama mtoto.

Mikono ya mtu ikimvalisha nepi mtoto mchanga ambaye amelala juu ya blanketi ya pinki lenye michoro. Sanduku la kinga za matibabu linaonekana kando ya blanketi. Katika sehemu ya nyuma kuna kitanda cha hospitali.

Mama akiwa na mtoto mdogo kwenye kitanda katika mazingira ya hospitali. Muuguzi anashughulikia mtoto akionyesha hali ya huduma ya afya. Mama anaonekana kumtunza mtoto kwa upendo huku mazingira ya hospitali yakionyesha vifaa vya matibabu na wagonjwa wengine.

Mtu mzima anamdunga mtoto sindano mkononi, labda ni chanjo. Mtoto anaonekana akichunguza mazingira, na inaonesha umuhimu wa huduma za afya kwa watoto, hususan, chanjo nchini.

Huduma ya afya kwa mtoto mdogo. Mwanamke amemkumbatia mtoto mchanga anayelia, wakati mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na sare, labda nesi akimpatia chanjoau sindano mtoto huyo.

Mwanamke labda nesi au mlezi akimtunza mtoto mchanga aliyelala katika kitanda cha watoto. Ukutani kuna mchoro mkubwa wa katuni. Chumba kinaonekana kuwa cha kupendeza kwa watoto.

Mtu ananawa mkono kwenye washing facility iliyotengenezwa kienyeji ikitumia pipa la plastiki la bluu na bomba. Inaangazia umuhimu wa usafi wa mikono kwa afya ya umma, hasa katika maeneo ambayo maji ya bomba si rahisi kupatikana.

Daktari anamfanyia matibabu mvulana aliye na jeraha kwenye mguu wake. Mvulana huyu amekalia meza ya matibabu akiwa na shuka la kitamaduni la Maasai. Daktari anaonekana akitumia vifaa vya matibabu ili kushughulikia jeraha hiyo. Katika mazingira hayo kuna sanduku za vifaa vya matibabu zikiwa zimewekwa juu ya meza.

Vifaa vya kuteleza kwenye theluji vilivyotandazwa sakafuni. Kuna ubao mweupe wa kuteleza, buti nyeusi, kofia nyekundu, miwani ya theluji na glavu zenye rangi. Vifaa hivi vinaonekana kuwa tayari kwa matumizi.

Huu ni mpira wa bowling wenye rangi ya kijani njano, ukiwa katikati ya pini za bowling , ambazo zimeanguka au zimepangwa. Pini hizo zina rangi nyeupe na mistari myekundu.

Vifaa mbalimbali vinavyotumika katika mchezo wa kriketi, vikiwa vimewekwa juu ya nyasi bandia, vikiwemo ni baadhi ya kipiga cha kriketi, mpira mwekundu wa kriketi, glovu pedi za miguu, kofia ngumu za kinga, kiatu cha mchezo, vigingi vitatu vinavyotumika kama vijiti.

Mwanariadha wa kiume akiwa amelala chini kwenye uwanja wa riadha akionekana kuumia, daktari au mtaalamu wa fizikia yuko pembeni akimsaidia kunyoosha mguu wake.

Mimea yenye majani makubwa ya kijani kibichi yenye umbo la moyo. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na mashimo madogo. Nyuma ya mimea kuna miti mirefu na mimea mingine, ikionyesha mazingira ya msituni au bustani.

Hii ni mimea inayoanza kukuua ikiwa na maua madogo ya zambarau labda yakiashiria mimea inayotumika katika dawa za kiasili. Jua linaonekana likiangaza juu ya mimea hiyo na mawingu machache yakionekana angani ikionyesha mazingira ya asili yana amani.

Huu ni mmea unaofanana na nyasi au miwa unaonyesha mazingira asilia yenye mimea mingi na jua kali ikisisitiza uhusiano na utamaduni wa matibabu asilia.

Mti mkubwa ukiwa na majani ya kijani kibichi. Shina lake ni kubwa na ganda lenye alama za ukwaji na mviringo. Anga ni ya samawati na kuna mwangaza wa jua ukionyesha uzuri wa mazingira. Chini yake kuna vichaka na mimea mengine ya kijani. Unaonekana kuwa sehemu ya mandhari ya asili ukionyesha uzuri wa mazingira ya nje.